Mashabiki kutoka nchini Kenya wanaonekana wakishangilia mno. Wengi wao wamevalia nguo nyekundu, nyeupe na hata kijani kibichi. Wengine wamebeba bendera, na wanaonekana wakitabasamu, huku wakiipeperusha juu.

Watu hawa wako katika ofisi ya posta, na kwa ofisi hii kuna mmoja ambaye amesimama na anaezakua ni mwalimu ama anaezakua anaelezea kitu kwa wafanyikazi wake, wengine wamekaa, kuna wale ambao wanaandika na kuna wale ambao pia wanasikiliza kwa makini bila kuandika, nyuma ya huyu mwenye amesimama kuna mwingine ameketi na anasikiliza pia.

Wanadada wanne waliovalia nguo nyeupe na kijani kibichi, wako barabarani wanatembea huku wakizungumza. Jezi hilo ni la timu ya Gor Mahia hapa Kenya. Wanaeeza kuwa wametoka au wanaenda uwanjani, kuona mchezo huo. Nyuma yao kuna gari na watu ambao wamesimama. Gari hizo pia zimesimamishwa.

Wanawake wa timu aina mbili tofauti wanacheza. Mmoja akiwa amevalia nguo la rangi nguo nyeupe na mwingine akiwa amevalia nguo la samawati, amebeba mpira mkononi , hao wengie wakijaribu kuuchukua. Nyuma yao pia kuna mashabiki wenye wamekuja kutazama mchezo huu.

Hili ni ofisi la huduma Kenya, ambayo inapatikana nchini humu. Kuna mwanadada ambaye ameketi na anaonekana akitabasamu huku wale ambao wamesimama mbele yake wanaonekana wakicheka na kutazama.

Hii ni Huduma Kenya, Huduma Kenya ni mahali ambapo watu wanapata huduma tofauti tofauti na kwa mara mingi unaweza kuwa unataka huduma kutoka kwa serikali lakini kuna jinsi ambavyo hauwezi jisaidia ama hujui mahali pa kuanzia, sasa hawa watu wamekuja kwa huduma ili waweze kusaidiwa kujua mambo ya serikali.

Hawa ni mashabiki wa Gor Mahia. Kuna watu ambao wanakimbia barabarani mbele ya gari iliyobeba wengine. Wanaume wanaonekana kupanda na kuketi juu ya gari hilo.

Hii ni ofisi au jumba cha huduma Kenya. Linapatikana nchini humu na hapa ndipo mahali ambapo mimi kama mkenya au yule ambaye ni mkenya anaezaenda kusaidiwa na kile ambacho kinaambatana na serikalini. Ndani hapo kuna wale ambao wameketi wakihudumiwa na wahudumiaji hawa. Pia kuna yule ambaye amesimama na kusikiliza wengine.

Hii inaweza kuwa ni ofisi la Huduma Kenya. Wafanyikazi wamevaa nguo lenye rangi nyeusi, nyekundu, nyeupe na kijani kibichi. Wameketi huku mmoja akimhudumia yule mwanaume ambaye amesimama.

Hii ni ofisi la huduma Kenya. Wafanyi kazi wamevaa nguo lenye rangi nyeusi, nyekundu, nyeupe na kijani kibichi. Wameketi huku mmoja wao amesimama na anazungumza nao.

Hawa ni mashabiki, wako uwanjani na wanatazama mchezo unaoendelea. Wengine wamevalia nguo nyeupe na hata nyekundu.. Wanatabasamu huku wakishangilia.

Wafanyikazi wa huduma Kenya wameleta au wamekuja kuhudumia wakenya mahali ambapo wako. Wamevaa nguo nyeupe, nyekundu na nyeusi. Wanaohudumiwa wamepanga foleni.

Hawa ni watu ambao wako katika ofisi ya Huduma Kenya. Huduma ni mahali ambapo vitu tofauti tofauti zinafanyika na hivi vitu kama huwezi jifanyia wewe mwenyewe unaweza enda hapo wakuelekeze jinsi ya kufanya ama wakufanyie wao wenyewe.

Wachezaji wako ndani ya uwanja huu. Wamevalia jesi tofauti. Nyekundu na hata nyeupe. Wanacheza mchezo wa kandanda. Nyasi ni la rangi kijani kibichi. Wamevaa viatu zenye hazifanani.

Katika uwanja huu, kuna wachezaji waliovaa nguo nyeupe na samawati. Viatu vyao ni vya aina tofauti. Nyuma yao kuna mashabiki waliokuja kutazama mchezo huo.

Hawa ni mashabiki wa Kenya na mashabiki hawa wanezakuwa wanasherehekea Kenya yao, ama kuna wachezaji ambao wamekuwa wakicheza na wanawasherekea na wanatabasamu.

Ndani ya uwanja huu mkubwa, kuna watu wanawake kwa wanaume ambao wamesimama wengine wameketi wakitabasamu na kutazama mchezo ambao unaendelea hapa. Wakimbiaji pia wanaonekana kusimama na kungoja kuanza kukimbia.

Hiki ni kituo cha huduma. Watu hao, wanawake kwa wanaume wamepanga foleni wakiwa wamebeba kalamu na karatasi mkononi. Wamama pia wamekuja wakiwa wamebeba watoto wao, huku wengine wakitembea na kutabasamu.

Jumba hii ni la huduma Kenya. Inapatikana nchini humu. Hapa ni mahali ambapo wakenya wanakuja kupata usaidizi kutokana na zile vitu vya serikali. Wafanyikazi wake pia wanavalia nguo nyeupe, nyekundu, kijani kibichi na hawako hapa ndani.

Afisa mmoja pamoja na watu wengine wako mbele ya ofisi au jengo la Huduma Kenya. Kuna wale ambao wamesimama na wengine wanatembea wakizungumza na wanatabasamu.

Hili ni ofisi la huduma Kenya. Ndani humu kuna watu walioketi na wale ambao wamesimama. Wafanyikazi wanaonekana kuhudumia watu hao na pia wanafanya kazi lao kwa utaratibu.

Hii ni ofisi ya Huduma Kenya, wafanyikazi wake wamevalia nguo nyeupe, nyekundu na hata nyeusi. Kuna watu ambao wamesimama, wengine wameketi huku wakiwa wanaohudumiwa.

Mashabiki wa Kenya, wanawake na wanaume wako uwanjani wakitazama mchezo unaoendelea wamebeba bendera ya Kenya na wanatabasamu wakishangilia wale ambao wameenda kucheza uwanjani humo.

Hawa ni mashabiki na mashabiki hawa wanaonekana kuwa na furaha mno. Furaha hii inaweza kuwa ni juu wanapigwa picha sasa lazima watabasamu, ama, wanaweza kuwa pia wako kiwanjani wanahudhuria ama wanaona mechi ambayo imekuwa ikiendelea na mechi hiyo ni mzuri sana.

Hii ni ofisi ya Huduma Center. Kuna watu wawili, mwanamke ambaye amevalia nguo la rangi nyeupe, nyeusi na nyekundu na kisha kuna mwanaume pia, ambaye amevalia nguo nyeupe na kofia nyeupe. Wanaonekana wakizungumza.

Watu wawili mmoja akiwa mchezaji wa Ulinzi, amevaa jezi nyekundu, mwingine amevaa suti nyeusi, wamesalimiana huku wakishikilia jezi lingine kwa mkono na wanatabasamu.

Watu watatu ambao wameketi, mke mmoja na wanaume wawili, wanaonekana wakizungumza kwa pamoja. Nyuma yao, kuna pia wale ambao wameketi na wote wamevalia mavazi nyekundu, pia kofia.

Shabiki anaoenakana kuwa amebeba bendera mkononi. Nyuma ya shabiki pia kuna wale ambao wanasheherekea na hawa watu ni kama wamekuja kuona mchezo wao na ni mashabiki kutoka Kenya.

Hawa ni wachezaji mpira na wachezaji hawa wako katika uwanja. Nyuma yao kuna mashabiki. Mashabiki ambao pia wanajaribu kuona kile ambacho kinaendelea katika uwanja huo.

Wachezaji wa kandanda au mpira wako uwanjani wamekusanyika kwa pamoja wakiwa wameshikana bega. Wanaeza kuwa wanaomba kabla ya kuanza lile mechi lao huo kwenye uwanja ulio na nyasi kijani kibichi na umekatwa vizuri kwa taratibu. Nyuma yao mahali ambao mashabiki wanafaa kuketi limepakwa rangi samawati.

Hawa ni mashabiki wa Gor Mahia. Wako uwanjani na wanatazama mchezo unaoendelea. Wengine wamevalia nguo lenye rangi kijani kibichi na nyeupe. Wanatabasamu huku wakishangilia.

Hii ni ofisi la huduma Kenya. Wafanyikazi wamevaa nguo lenye rangi nyeusi, nyekundu, nyeupe na kijani kibichi. Wameketi huku mmoja wao akihudumia mwanaume yule.

Watu ambao wameketi kwenye kiti wanaonekana wakiandika lakini sio wote, kuna wanaume wawili wamebeba kalamu na wanaandika kwa karatasi. Kuna pia wanadada kando yao wameketi wakingojea na kuna yule pia ambaye amesimama mbele ya hawa wanaume.

Katika ofisi hii, kuna watu ambao wamesimama, na kuna wale ambao wameketi chini. Kuna pia afisaa ambaye amesimama, na anajaribu kuangalia ni nini inaendelea. Hao ambao wamesimama wanaeza kuwa wanahudumiwa, na huko ndani.

Hili ni ofisi la huduma Kenya. Hapa ni mahali ambapo wanakenya au watu ambao ni wananchi wa nchi huu wanaenda kupata usaidizi na vile vitu ambavyo vinaambatana na serikali. Ndani humo kuna watu waliosimama na wale walio keti. Pia kunao wale ambao wanahudumia, wengine wakingojea.

Ndani ya uwanja huu, kuna wachezaji waliokusanyika pamoja. Wamevaa jezi lenye rangi samawati. Mashabiki wamekaa nyuma yao na wanawatazama wote.

Hii kiwanja ina wachezaji, na wachezaji hawa wanaweza kuwa walienda ama walipatana katika kiwanja hii, ili waweze kufanya zoezi, na zoezi ni kile ambacho hufanywa kabla mpira haujachezwa, na zoezi pia ni mzuri kuweza kufanywa kila siku. Watu hawa wanaonekana ni kama wanakimbia katika uwanja huu.

Watu kutoka timu tofauti wanashangilia huku wakipiga makofi katika uwanja huu. Wanaeza kuwa wameshinda wale ambao walikuwa wakicheza nao ambao ni timu ile ingine. Kuna mashabiki nyuma yao wengine wameketi na wengine wamesimama. Nyasi ni la rangi ya kijani kibichi. Kuna mmoja kutoka timu lingine anaonekana akitembea.

Wanawake kwa wanaume wamepanga foleni. Mwanamke mmoja ambaye amesimama anajaribu kuwaongelesha. Kuna pia wanawake ambao wamebeba kalamu na kitabu wanajaribu kuandika. Kuna polisi pia.

Hawa ni mashabiki wa Bandari. Wako uwanjani na wanatazama mchezo unaoendelea. Wengine wamevalia nguo yenye rangi samawati na nyeupe. Wanatabasamu huku wakishangilia.

Hawa ni wachezaji ambao wanacheza kandanda katika uwanja huu. Kuna wale ambao wamehudhuria na hao ni mashabiki wao ambao wamekuja wakitabasamu na kufurahia mechi huu ambao unaendelea hapa. Na hata hivo, kuna watu wengine ambao wamesimama. Wengine wameketi wakiangalia mechi huu.

Hapa ni Huduma Kenya, kuna watu ambao wamesimama na wale ambao wamekaa. Wamevalia nguo za rangi ;nyeupe, nyekundu na nyeusi. Kati yao kuna wale ambao wanazungumza na wale wanaohudumia wakenya wengine pia.

Hii ni ofisi la huduma Kenya. Linapatikana nchini humu. Ni kubwa na limepakwa rangi nyeupe. Kuna watu wawili ambao wameketi na wanaonekana wakifinya kompyuta lao.

Hili ni ofisi la Huduma Kenya na hapa ndani kuna wale ambao wamesimama na kuna wale pia ambao wameketi. Kuna wale ambao wanahudumia wale wakenya ambao wamekuja katika ofisi hii ili waweze kuhudumiwa.

Wachezaji wamekusanyika uwanjani mwa kucheza kandanda. Wanatabasamu huku wakiruka juu na kushangilia. Nyuma yao kuna mashabiki ambao wamekaa na pia kuna wale ambao wameketi. Watu hawa wa kucheza kandanda wamevalia jezi kijani kibichi na nyeusi. Viatu vyao ni vya aina tofauti ,soksi pia ni tofauti.

Hii ni chumba cha Huduma Kenya ambayo inapatikana nchini humu. Kuna watu, mmoja anapiga simu, mwingine ameketi kwa kiti. Yule mwanadada amesimama na kutazama pahali pengine.

Hawa ni wanashabiki wa timu la Gor Mahia. Wanaweza kuwa wako uwanjani wamekuja kuhudhuria, kutazama mchezo huo kwa kuwa wanatabasamu.

Wachezaji wa timu mbili tofauti, wanaonekana wakicheza. Nyuma yao kuna mashabiki, ambao walihudhuria mchezo hii, ili waweze kuona jinsi ambao, vyo, wanacheza. Kuna pia wale ambao wamesimama, ni kama ni walimu wao.

Hii ni ofisi ya huduma Kenya ambayo inapatikana nchini humu. Hapa ndipo wanakenya au wale ambao wakona lile ambacho linahusiana na serikali na wanaeza kuwa wanataka usaidizi na hawajui jinsi la kulifanya wanakuja hapa ili waweze kuhudumiwa na wahudumiaji hawa. Kuna wale ambao wameketi wenye ni wafanyikazi na yule ambaye amesimama.

Watu wengi, wanaume kwa wanawake wako barabarani . Wengine wanakimbia wakishangilia na kuna yule ambaye amebeba karatasi lililo na picha la Raila Amolo Odinga na limeandikwa Raila, Kalonzo mabadiliko ni sasa. Wengine wako katika maduka yao wanafanya mashughuli yao na pia wanauza vitu kama viatu, manguo.

Ndani ya uwanja humu, kuna watu wengi mno. Wanawake kwa wanaume. Wanariadha wanaonekana kukimbia na nyuma yao kuna mashabiki ambao wamekuja kutazama.

Watu wawili wako katika ofisi ya huduma Kenya. Mwanamke mmoja amekaa kwa kiti ya kulia na mwanaume ya kushoto. Wote ni wafanyikazi ambao wamevalia nguo nyeupe, nyekundu na nyeusi. Humo ndani kumepakwa rangi nyeupe viti vikiwa nyeusi pamoja na kompyuta ambayo wanazitumia.

Watu watatu wamevalia nguo nyeupe na nyekundu. Mmoja wao ameshikilia rununu mkononi, na anaonekana kupiga picha akiitumia. Wote ni wanaume na wanatabasamu. Nyuso zao pia ukiangalia wamechora bendera la Kenya.

Ndani ya uwanja huu, Kuna watu ambao wamesimama na wengine wamekete, humu ndani tunao pia wafanyikazi wa huduma Kenya, na wana hudumia wananchi hawa wote.

katika uwanja huu kuna timu vya aina mbili tofauti, wamevalia jezi lisilofanana, pia wanacheza mchezo wa kandanda. Nyuma yao kuna mashabiki, waliovalia nguo nyekundu wanatazama.

Hapa kuna watu waliosimama na kuketi ,wote ni wanaume. Tunao wale ambao wanaandika wakiwa wameketi kwa kiti. Mmoja amesimama na kushikilia karatasi nyeupe mkononi.

Watu wamo ndani ya Huduma Kenya. Wote wamesimama na wanamsikiliza huku wakimtazama yule ambaye anazungumza. Rigathi Gachagua amevalia nguo la wafanyikazi wa hapa.

Mashabiki waliovalia nguo la rangi samawati na nyeupe. Wamesimama wakiwa wanatabasamu. Huku wengine wakiketi. Kunao mmoja aliyebeba bendera ya wachezaji wa timu wa Bandari. Kuna pia wengine nyuma yake ambao wamebeba bendera. Wengine wanaonekana wakipiga makofi na kuinua mikono juu.

Ndani ya jumba hili kuna wafanyikazi ambao wamevalia nguo la kazi la Huduma Kenya. Kuna wale ambao wamesimama , wameketi na pia wanaonekana wakiwasiliana kwa njia moja au mbili.

Mashabiki wako uwanjani, wanaume na wanawake, wote wanaonekana wakitabasamu na wanatazama mchezo ambao unaweza kuwa ukiendelea katika uwanja huo wa Nicco, wote wamevalia nguo ya mchezo.

Hii ni ofisi la huduma Kenya. Wafanyikazi wamevaa nguo lenye rangi nyeusi, nyekundu, nyeupe na kijani kibichi. Wameketi huku wengine wamesimama.

Hii ni ofisi la huduma Kenya. Wafanyikazi wamevaa nguo lenye rangi nyeusi, nyekundu, nyeupe na kijani kibichi. Wameketi huku mmoja wao anaonekana akihudumia mwanakenya

Wanawake na wanaume wameketi kwa viti katika ofisi za Huduma Kenya. Wamevalia nguo nyeupe, nyeusi na nyekundu. Wote wanaonekana wakiwa kazini, ya kuhudumia wakenya wote ambao wanapatikana nchini humu mwetu.

Kikundi cha wanachama limesimama wote wakiwa wanaume. Kuna wale ambao wanaonekana mbele ya kipaza sauti na wanajaribu kuzungumza huku wengine ambao wako nyuma yao wamenyamaza na kutazama huko mbele.

Huyu ni mwanashambiki wa Bandari. Ako ndani ya uwanja huu ambayo una nyasi kijani kimbichi. Nyuma yake kuna wachuuzi na kochi.

Katika uwanja huu, kuna mchezo wa kandanda ambao unachezwa na watu wa timu aina mbili tofauti. Mashabiki wanatazama na kutabasamu kwa kuwa wanaona au wanasherehekea mchezo wa kandanda.

Ofisini huu, kuna watu tofauti tofauti, wanawake kwa wanaume, wale ambao wamesimama na kuna wale ambao wameketi. Mwanamke mmoja ambaye ameketi chini, amebeba karatasi na anaonekana kuelezea wale ambao wamesimama.

Watu wamo ndani ya huduma Kenya. Wengine wamesimama na kuna wale ambao wamekaa. Wanamtazama yule ambaye anazungumza kwa makini na pia wanatabasamu.

Hawa ni watu ambao wanatoka kenya na watu hao wanaonekana kua na furaha kwa kua wanatabasamu. Hapa kuna kikundi ya watu wengi ambao wako nyuma ya hawa watu wenye wako mbele ambao wako na tabasamu na inaonekana hawa watu wako katika michezo na wanafurahia kuona hiyo mchezo yao na nikama inashinda pia.

Wachezaji wa timu mbili tofauti wako uwanjani wanacheza mchezo wa kandanda. Nyuma yao kuna mashabiki waliokaa na wengine wamesimama. Jamaa mmoja anaonekana akijaribu kuchukua mpira kwa yule ambaye anacheza nalo. Wote wamevaa nguo tofauti.

Hii ni jumba la Huduma Kenya. Linapatikana humu nchini. Watu, wanaume kwa wanawake wameketi huku wengine wamesimama. Mwanadada mmoja amebeba mtoto mdogo. Anatazama picha pamoja na kaka aliyekaa kando yake. Mfanyikazi anawaangalia wote. Kuna pia yule mwanamke aliyevalia nguo nyeupe amesimama.

Hii ni ofisi ya huduma Kenya, ndani ya jumba hili, kuna watu ambao wamesimama, mwanadada mmoja amebeba mtoto na anatabasamu wakizungumza na Kithure Kindiki.

Ndani ya ofisi hii kuna wanaume wawili ambao wamesimama nyuma ya mwanadada anayetazama kompyuta lake la kiteknolojia. Mtoto mdogo ameketi kwa kiti na anawatazama.

Hawa ni mashabiki wa Gor Mahia. Wako uwanjani na wanatazama mchezo unaonendela wengine wamevalia nguo lenye kijani kibichi na nyeupe, wanatabasamu huku wakishangilia.

Hili ni ofisi la Huduma Kenya. Ndani humu, kuna wanawake kwa wanaume walioketi na wale ambao wamesimama. Wanahudumiwa huko mbele na wahudumiaji walio humu ndani. Pia, kuna wale wahudumu ambao wamesimama na wanaangalia kama kila kitu iko sawa au kuna yule ambaye alikuwa anataka usaidizi.

Wachezaji hawa wako katika viwanja ya mchezo wao. Wawili wamebeba kiatu mkononi na wote wanatabasamu wakiangalia yule ambaye anawapiga picha. Nyuma yao kuna mashabiki ambao wanaweza kuwa walikuja kusheherekea ama kutazama jinsi ambavyo wanacheza.

Hii ni huduma Kenya ambayo unapatikana nchini humu. Wafanyikazi wake wanavalia nguo nyeusi, nyeupe na kijani kibichi. Ndani ya jengo hili, kuna watu ambao wameketi na wale ambao wamesimama huku mwanadada mmoja akilibonyeza.

Hawa ni mashabiki wa mpira ambao wamehudhuria mchezo huu, Kuna wale ambao wameketi wengine Wamesimama , wamevalia nguo lenye rangi nyeupe, samawati na kijani kibichi , wanatabasamu na kufurahia.

Hawa nashabiki wa Gormahia, wako uwanjani na unatazama mchezo unaoendelea, wengine wamevalia nguo lenye rangi kijani kibichi na nyeupe, wanatabasamu huku wakishangilia.

Wachezaji wako ndani ya uwanja huu. Wamevalia jezi tofauti. Wanacheza mchezo wa kandanda. Nyasi ni la rangi kijani kibichi. Wamevalia viatu pia zenye hazifanani.

Hawa ni watu, na watu hawa wanaonekana wakiwa katika Huduma Kenya. Huduma Kenya ni mahali ambapo watu wanaenda kutafuta huduma tofauti tofauti kulingana na kile huduma ambayo mtu anaweza kuwa akitaka, watu hawa wawili wanaonekana wameenda kutafuta huduma ya kufungua group na wanataka wasaidiwe kuipata.

Ndani ya jumba hii ya huduma Kenya, kuna wafanyikazi waliovalia nguo la rangi nyeupe, nyekundu na hata nyeusi, wameketi kwa viti vyao huku wengine wakihudumia wale ambao wamekuja kutafuta usaidizi ofisini humu. Ni kusafi na kusema ukweli lina madirisha makubwa nyeusi ambalo linaruhusu hewa kuingia na kutoka.

Hili ni ofisi la huduma na ofisi hili linapatikana nchini Kenya. Hawa watu ambao wako katika ofisi hili ni wanawake na wanaume. Kuna wale ambao wamesimama na kuna wale ambao wameketi. Kuna wale ambao pia wanahudumiwa na watu katika ofisi hii. Wale ambao wamesimama wamevaa meski na inaonekana hii ilikuwa nyakati ambayo corona ilikua imeenea nchini yote Kenya na Afrika.

Wanaume hawa wanaweza kuwa wanacheza mchezo wa kandanda kwa kuwa wamevalia jezi nyeupe na samawati. Watatu wameshikilia kikombe mkononi. Wanatabasamu huku wamefurahia wakicheka.

Hawa ni mashabiki kutoka nchini Kenya. Wako uwanjani na wanatazama mchezo unaoendelea. Wengine wamevalia nguo lenye rangi kijani kibichi, nyekundu na hata nyeupe. Wanatabasamu huku wakishangilia.

Hii ni ofisi ya huduma Kenya, na katika ofisi hii Kuna watu ambao wamesimama na kuna pia wale ambao wameketi, Kwa ofisi hii Kuna moja ambaye amesimama akiongelesha wenye wameketi na pia wenye wamesimama naye pia.

Hili ni ofisi la Huduma Kenya. Hapa ndani kuna watu ambao wameketi na yule mmoja amesimama. Anaonekana akizungumza huku akiwa anatabasamu na wale ambao wameketi wanamsikiliza kwa makini.

Watu wengi wamekusanyika uwanjani humu, wanawake kwa wanaume. Kuna wale ambao wanazungumza wakisimama na wenye wamekaa kwa kiti wanaandika kutumia kalamu na karatasi. Kuna mwanadada mmoja ambaye amebeba mtoto mgongoni. Ameshikilia karatasi nyeupe huku akijaribu kulisoma.

Mashabiki wameketi kwa viti vya samawati, huku wengine wanaonekana kusimama. Mbele yao kuna wachezaji wa kandanda ambao wamesimama nndani ya uwanja huo.

Hawa ni wachezaji wa Bandari ambao wanapatikana nchini humu. Wamesimama kwa karibu na wote wanaonekana wakitabasamu. Wako uwanjani na wanaweza kuwa wamemaliza mchezo wao wa kandanda au ndio wanaenda kuanza. Nyuma yao kunaweza kuwa na mashabiki ambao walikuja kuona mchezo wao. Hiyo tu ni kama walikuwa na mchezo hiyo siku.

Katika uwanja huu, kuna wachezaji waliovaa nguo samawati, nyeupe. Viatu vyao ni vya aina tofauti. Nyuma yao kuna mashabiki waliokuja kutazama mchezo.

Hawa ni watu au wanachama wa kikundi la ODM. Wamekusanyika mahali moja. Wote ni wanaume. Kuna yule mmoja ambaye amesimama karibu na kipaza sauti na anajaribu kuzungumza.

Hili ni jengo la huduma Kenya. Kuna mwanadada aliyevalia shati nyeupe, nyekundu na skati nyeusi. Amesimama ofisini mwa kuendeleza huduma bora. Anaeza kuwa anafanya kazi ya kuhudumia wanakenya humo ndani. Ofisini hiyo imepakwa rangi mzuri; nyeupe, nyeusi, kijani kibichi na nyekundu lenye ni la bendera la kenya.

Katika ofisi hii la huduma Kenya, kuna wale ambao wanaonekana wameketi, kuna wale pia wanaonekana wamesimama. Kwa wale ambao wamesimama kuna afisa, na kuna pia yule ambaye anaonekana kuwa mkubwa wao, anajaribu kuwaelekeza.

Hawa ni mashabiki kutoka Kenya. Wako uwanjani na wanatazama mchezo unaoendelea. Wengine wamevalia nguo lenye rangi kijani kibichi, nyeupe na hata nyeusi. Wanatabasamu huku wakishangilia.

Katika barabara hii kuna pikipiki au mapikipiki mengi yaliyosimamishwa na yana dereva wao. Magari pia yako na huko kando. Kuna mtu ambaye anaonekana akitembea na yule anaendesha pikipiki.

Wafanyikazi wa Huduma Kenya ,wameleta au wamekuja kuhudumia wakenya mahali ambapo wako, wamevaa nguo nyeupe, nyekundu na nyeusi. Wanaohudumiwa, wamepanga foleni.

Hii ni ofisi la Huduma Kenya, wafanyikazi wanaume na wanawake wamevalia nguo nyeupe na nyekundu. Kuna mwanadada ambaye amekaa chini kwa kiti, amevaa buibui nyekundu na nyeupe kisha anaonekana kufinya kompyuta akiwa anatabasamu. Kuna wale ambao wanazungumza kando yake wakiwa wamesimama na pia.

Ofisi hii au jumba hili ni la Huduma Kenya. Limepakwa rangi nyeupe. Wafanyikazi wao huvalia shati nyekundu, nyeupe na suruali nyeusi. Watu ambao wako humu ndani ni wanaume kwa wanawake. Wengine wamesimama wanaonekana wakizungumza huku wakitabasamu na kucheka.

Jumba hili ni la Huduma Kenya, linapatikana humu nchini na limepakwa rangi nyeupe. Wafanyikazi wanaofanya kazi humu ndani, wamesimama mbele ya ofisi hii na wanapigwa picha, wakiwa wamevalia suruali nyeusi na nguo ya juu nyekundu na hata nyeupe.

Hili ni ofisi la huduma Kenya . Kuna mtu mmoja anaonekana akitabasamu na huyo anaeza kuwa mhudumiaji, kisha kuna yule ambaye anahudmiwa na ni polisi. Kuna mwingine amekaa kando yake na huku mwisho, anajaribu kuongea na mtu ambaye anatoka upande ingine. Huduma inapatikana kote nchini Kenya, na inahudumia watu wote wa Kenya.

Katika uwanja huu, kuna wachezaji waliovaa nguo nyeusi na kijani kibichi. Viatu vyao ni vya aina tofauti. Nyuma yao kuna mashabiki waliokuja kutazama mchezo.

Hii ni ofisi la Huduma Kenya. Linapatikana humu nchini. Wafanyikazi wamevalia nguo nyeusi, nyekundu na hata nyeupe. Kuna mlango ambao umefunguliwa na liko na majamaa wengi wakiwemo ndani. Wanadada ambao ni wafanyikazi, wamekaa chini wakitazama yale teknolojia ambayo liko mbele yao.

Hii ni ofisi la Huduma Kenya, ambayo inapatikana nchini humu katika eneo tofauti. Kuna mwanadada aliyevalia nguo la kazi, amesimama akizungumza na watu wawili mbele yake.

Hapa kuna watu ambao wameketi na wale ambao wamesimama. Wale ambao hawajasimama, wako na makalamu na makaratasi ambayo wanatumia kuandika na kuna wale ambao wamesimama, wanajaribu kuongea na wenye wameketi.

Hili ni ofisi la huduma Kenya na linapatikana nchini humu. Wakenya wengi ambao wanataka huduma yoyote katika serikali huwa wanakuja hapa kupata usaidizi. Kuna wale ambao wanahudumiwa kwa sasa na wengine wanaonekana wakingonjea. Wale wanao wahudumia wamevalia nguo la rangi nyeupe, nyekundu na nyeusi.